Kuna watu watatu, wawili wakiwa wataalamu wa afya, wa kike amevalia shati ya blu akimchungua mgonjwa. Mwanaume amevalia shati ya kahawia akipima jicho au eneo la uso. Mtaalam mwingine wa kiume anayevalia shati jeupe na tai ya blu, yuko nyuma yao.

Kuna mkono wa mtu ulioshika chupa ndogo ya chanjo. Chupa hii ina alama yenye maandishi kwa mabano, MMR Virus Vaccine , ikionyesha kuwa ni chanjo ya surua, matumbwetumbwe na rubela. Aina ya chupa hiyo iko na masanduku na chupa nyingi za chanjo.

Hapa ni ndani ya chumba kimoja ambapo tunaona wanawake wawili mmoja anaonekana kuwa daktari huku mwingine anaonekana kufurahishwa na huduma huku akiinua kidole chake cha gumba huku daktari amevaa miwani na glavu ya buluu.

Ni daktari wakiwa na mgonjwa, daktari anamba janjo mgonjwa huku akiwa amevalia nguo nyeupe au ya kisayansi, mgonjwa amevaa barakoa na anasubiri kuchanjwa.

Hapa ni chumba cha kimatibabu cha meno. Hapa tunaona daktari wa meno amevaa sare zake za kazi za kisayansi na amevaa glovu barakoa miwani na neti ya nywele akihudumia mgonjwa akichunguza chunguza meno.

Kuna watu ambao wamesafirishwa karibu na meza, labda kwenye hafla au tukio la kijamii. Kuna mtoto mdogo ameketi kwenye paja la mtu mmoja akionyeshwa kitu au akishirikishwa katika shughuli fulani. Watu wengine wamevaa fulana za njano na mwingine amevalia kofia ya buluu.

Hili ni chumba chake matibabu ambapo tunaona mtaalamu wa afya ambayo amevaa sare zake za kazi za kijani kibichi, akimimina blanketi ya kitanda ya mgonjwa.

Watu wawili waliovalia suti za kinga za hatari zenye rangi ya manjano wamo katika mazingira ya viwanda au ghala na wanaonekana kuwa wanafanya kazi na mavifaa au vyombo vikubwa vyenye alama za kemikali hatari. Mmoja wao anashika kitu kinachoonekana kama bomba au kifaa kingine.

Kuna mtu aliyelala kwenye kiti cha meno huku daktari wa meno mtaalam wa afya wa meno na msaidizi wake wakimhudumia. Daktari ananonekana akitumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa. Ni ofisi ya daktari wa meno kliniki.

Hapa naona walinzi wa amani wakiwa wamesimama kando na sare zao za kazi huku wakisimamia jengo moja libomolewe.

Mama mzee anapokea matibabu ya chanjo na daktari ambaye amevali sare yake ya mwana sayansi ya njano huku mama anaonekana kua amegathabishwa na chanjo hilo huku akionekana nikama analia.

Kuna tangi kubwa la maji la chuma lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Mnara huu una ngazi ya kupandia. Tangi na mnara zimezungukwa na miti mirefu na majani kuashiria kuwa iko katika eneo la kijani au msituni.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa karibu na rangi kubwa la maji ya blastiki ambayo Lina nebo( UNESEF) . Wanaume anaonekana akitoa maji kwenye bomba la tangi huku mwanamke amevalia barakoa ya kijani akinawa mkono akitumia ( sanitizer).

Kuna mwanamke aliyembele ana nywele fupi zenye rangi ya shava na amevaa shati nyeusi na sketi ya kahawia. Inaonekana akipanga runda la nguo zenye rangi mbali mbali ikiwemo bluu, nyekundu. Mwanamke mwingine aliye nyuma yake anaonekana akimsaidia huyo kwa umbali inaonekana kua ndani ya nyumba.

Ni mandhari ya ukame. Ninaona watu wawili labda wanawake au watoto wakitembea au kusimama kwenye ardhi kavu yenye udongo ya rangi ya kahawia. Udongo unaonekana umepasuka ikionyesha ukame mkali. Hali hii inaonyesha hali ya ukame uwepo wa maji hatari zake kwa wanyama na mazingira.

Hapa ni ndani ya chumba kimoja au ofisi za kupeana huduma, ambapo kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa mtaalamu kuwa anamulika mdomo ya mtu mwenye anaonekana kama mgonjwa.

Hawa ni watu wawili na mtoto. Muuguzi ameshika dawa ili kumpa mtoto chanjo huku mama ameshikilia mtoto. Mama amevaa nguo ya chungwa huku daktari amevaa sare za kazi.

Chumba au darasa la kufunza. Tunaona kuna wanafunzi ambao wameweka vitabu juu huku mwalimu mwenye amevaa shati nyeupe akihutubia watoto. Nyuma kuna dirisha ambayo inahakikisha mwangaza imeingia ndani.

Nesi anatoa dawa kwa sirinji huku akiangalia na amevaa barakoa na amevaa nguo ya nyeusi huku akiangalia kwa umakini.

Hii ni jengo linalojulikana kama hospitali, ninamwona mama ameshikilia mtoto akiwa katika kitanda cha hospitali, Amevalia nguo ya kijani huku mtoto amevalishwa kofia nyeupe.

Ni kisanduku kinachoonyesha kuwa Kuna matibabu ndani kama vile ya measles, mums and rubella vaccines life priorics kando yake kuna sindano na chupa ndogo ya dawa.

Ni chupa kubwa yenye iko na dawa yenye imeandikwa dawa safi 'epilepsy medicine ' kwa mapango, chupa hili dawa halijajaa kwa chupa hili na chupa yenyewe kifuniko .

NI mazingira ya ndani labda darasani au eneo la kuchezea la watoto, kuna mwalimu mtu mzima ambaye miguu yake pekee ndio inaonekana akimsaidia mtoto mdogo anayevalia nguo za pinki kuruka au kukanyaga juu ya kitu fulani cheupe.

Chupa ya dawa asili iliyowekwa kwenye meza au nguzo fulani, lebo ya chupa ina maandishi mbalimbali ikiwemo kichwa kikubwa kinachosomeka albaa herbal medicine na chini yake albaa mujarrabu mkubwa.

HIli ni kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama nje baadhi ya watu wamevaa sare za buluu na nyeupe huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na mashati meupe, kuna mwanaume mmoja amesimama mbele, akionekana akiongea na maikrofoni.

Mgonjwa amelala kitandani huku ameunganishwa na vifaa vya kimatibabu, wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wako katika chumba cha wagonjwa mahututi.

Ni kundi la watu watatu ambao wanaosha mikono kwenye fereji ya kisasa. Huku mmoja amevaa beki ya buluu, wawili wamevaa barakoa na wawili wamevaa shati ya njano na longi ya buluu iliyokolea.

Mwanamke anayeonekana Kama mtaalamu Wa afya au nesi , akimpa mtoto mchanga chajo au sindano. Mwanamke huyo amevaa barakoa na vulana nyeupe. Mtoto ameketi kwenye kiti maalum ya kulisha watoto na amevalia vulana. Mtoto na mzazi amevaa barakoa.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo iliyoandikwa measles mumps rubella vaccines 20 ml karibu na chupa hii Kuna sindano mbili za rangi, Moja ikiwa imewekwa karibu na chupa na lingine umelala Pembeni .

Mkusanyiko wa vyombo vya udongo na vyenye umbo wa udongo ikiwa imepangwa kwenye uso wa maumbo mbalimbali ikiwa na shingo ndefu vingine vikiwa vimefupishwa mengine bahati ya vyombo vikiwa imepambwa na shanga au mapambo mengine .

Hapa ni jumba ambalo kuna vitu mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye meza nyekundu ya plastiki. Inaonekana kuwa ni dawa ama bidhaa fulani zenye zimewekwa katika chupa nyingi.

Watu wawili wanafanya kazi nje, mmoja wao anayevalia suruali ya jeans na shati ya buluu anaonekana akimwaga mwaga kutoka ndoo au chombo kingine kwenye ardhi, mwingine anayevalia nguo za giza ameinama na anaonekana akishughulika na ardhi labda akichimba au kupanda kitu.

Haya ni maji taka ambayo yanapita kando ya majengo ambayo mengine yameporomoka, huku majengo haya hayana utaratibu fulani.

Kundi la watu wanne wamesimama nje ya jengo, katikati kuna kifaa cha kunawa mkono chenye ndoo mbili, moja juu na nyingine chini zikiwa zimewekwa kwenye stendi ya chuma. Watu wawili katika hawa wamevaa fulana ya njano zinazovaana zile za usalama au za kujitolea,

Hii ni chumba cha kimatibabu ambapo kuna watu wawili, mwanamume na mwanamke. Mwanamke ni daktari ambaye amevalia barakoa na neti ya blue huku mavazi yake ni ya blue ikiwa na logo fulani kwa kifua chake. Huku mwenye anataka kuhudumiwa amefunikwa macho na miwani ya rangi ya kahawia.

Mwanamke amelala chale na tumbo lake liko wazi mwanaume mmoja ambaye anayeonekana kuwa daktari au mtaalam wa afya anaweka mkono yake kwenye tumbo la mwanamke huyu akionekana kufanya uchunguzi au matibabu. Mwanamke amevaa shati la rangi ya waridi na shati lingine jeupe lisilo na mikono.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye meza au nguzo, zambarau zinaonekana kuuzwa au kuoshwa upande wa kushoto. Kuna rundo la mizizi au miti iliyokatwa, upande wa kulia kuna chupa na vyombo kadhaa vilivyo jazwa vimiminika au vitu vingi.

Hili ni jumba ambalo inaonekana kuwa ni zahanati ya kujifungua. Mama ameshikilia mtoto mchanga sana huku akimwangalia kwa makini. Mtoto ameshikwa na kitambaa nyeupe.

Ni kundi la Watu ambao wamevalia sare za kukinga wakati wanapo nyumyizia mmea shambani dawa. Mmea ni ya kijani kibichi . Watano wanaelekea bande Moja huku mmjoja akirudi.

Wanawake wawili mmoja ndio amevaa glovu na anaonekana kumsaidia mwanamke mwingine aliye lala chini au kwenye kitanda au kiti. Inawezekana mwanamke aliyelala anahitaji msaada wa matibabu au uangalizi. Mazingira yanaonekana kua ndani labda nyumbani katika kituo cha afya kisicho rasmi.

Ni dawa aina mbalimbali ambayo imetambaa kwa uso fulani ikiwemo dawa ya kutibu Measles ikiwa kwa chupa ikiwa na kifuniko ya rangi ya kijani ikiwa na shindano na dawa zingine zenye rangi za blue na rangi ya njano.

Kuna dawa ambayo imewekwa kwnye uso fulani ama kwenye meza ikiwa juu ya karatasi ya 'MMR vaccine ' kwa chupa ndogo yenye kifuniko ya buluu.

Kuna watu watatu. Wawili wazima na mtoto mmoja. Kuna mtaalamu wa hali ambaye anampea mtoto chanjo fulani kupitia mdomo huku mama yake akiangalia, mama mtoto akiangalia mtoto akiwa amevalia kofia nyekundu.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi amevaa koti ya maabara lab coat na trouser blue akifanya kazi katika maabara. Anaonekana akichunguza na kufanya majaribio na vifaa vya maabara, kama vile sahani za battery zenye sampuli.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba akiwa amevaa suti ya kinga na akibeba pampu ya kupuliza dawa mgongoni mwake, anakipuliza dawa kwenye mmea yenye majani mabichi ambayo inaonekana kuwa zao la kilimo.

Hili ni jumba mbalo ni la kimatibabu, tunaona kuna watu wawili wamama na mtoto. Mmoja anapeana mawaidha kwa mama ambae ameshikilia mtoto huku akinyooshea vidole.

Kundi la watu sita mwanamke mmoja na wanaume Tano wako eneo Moja linaloashiria kuwa liliporomoka wakati wa hafla fulani.

Hili ni eneo wazi ambapo tunaona kuna mafuriko ya maji. Magari yamekosa kuenda huku maji yakizidi kuongezeka. Baadhi ya magari haya, kuna magari ya rangi ya kijani, kuna ingine rangi ya nyeupe na rangi ya kahawia.

Kuna mkusanyiko wa vitu mbalimbali vingi vikiwa kwenye bakuli au vyombo vidogo, vinaonekana kama viungo, miti shamba au poda zenye rangi tofauti, kuna bakuli zenye poda nyekundu, kijani na nyeupe pamoja na vitu vingine.

Ni vifungachio tatu vya dawa au chanjo vikiwa vimewekwa juu ya sehemu nyeupe. Kifungachio kilicho mbele kinaonekana wazi na kina maandishi yanayosomeka Measles, mumps, and rubella vaccines .

Hapa ni ndani ya jumba moja kupeana matibabu katika hospitali. Tunaona watu wawili na mtoto mmoja ni daktari ambao anahudumia mtoto huyu huku amevaa miwani, shati yake ni jeusi na mijirisi nyekundu huku mama ameshikilia mtoto akiwa amevaa kofia nyekundu.

Kuna chupa tatu za dawa, kuna barakoa na sindano. Chupa hizi zimetengenezwa na glasi huku vikiwa na vifuniko vya glasi pia. Kuna moja kando inaonekana kuwa ni glasi kila mahali. Barakoa ni clolor ya buluu na uzo ambazo hizi vitu zimewekwa ni ya buluu.

Makundi ya watu watano wakiwemo wamama wanne na mwanaume mmoja wakisanya taka nje ya jengo moja lenye liko na taka mingi. Mmoja amevakia barakoa ya bluu mmoja amevaa kofia nyeupe.

Mama mwenye amevaa barakoa ya njano na ovaroli, ananawa mkono kwa tangi ya serikali huku mtoto mdogo anamwangalia kwa makini.

Kuna mtu mmoja amevaa nguo nyeusi ndefu aina ya buibui. Amesimama kwenye ardhi kama yenye udongo mwekundu na miti michache iliyokauka. Mtu huyo anaonekana akishika au kushughulika na vijiti au matawi ya miti iliyokauka.

Kuna mkono wa mtu ulioshikilia bidhaa tatu tofauti, inayoonekana kuwa dawa ama virutubish, bidhaa hizi ziko katika chupa nyeupe ya plastiki yenye kifuniko cheupe na lebo nyekundu au waridi.

Hii ni shamba la mahindi ambalo kuna wadudu wamekusanyika kwenye tunda la mahindi na wengine wakiwa wamesanyika katika majani ya mahindi.

Ni kundi la wanaume. Wengi wao wakiwa wamevaa suti au nguo rasmi. Kati yao mwanaume mmoja amevaa suti nyeusi na tai na anaonekana kuwa katikati yao makini, labda kiongozi au mzungumzaji mkuu wa tukio hilo. Wengine wamemzunguka na baadhi wanaonekana wakimwangalia au wanashiriki katika mazungumzo.

Mzee aliyevalia kofia nyeupe na koti jeupe anaonekana kama mtaalamu wa matibabu au mfamasia, akichunguza vitu vilivyowekwa kwenye sanduku. Sanduku hilo linaonekana kuwa na vifaa vya matibabu au dawa zikiwemo chupa ya vipimo na alama mbalimbali.

Ni ndani ya jengo fulani ambapo kuna mtu ambaye anaosha mkono wake kwa kutumia kiji-sabuni ya kisasa huku amevalia sare zake za kazi za kijani huku amevalia kofia.

Hapa ni ndani ya hospitali ambapo tunaona mtaalamu wa afya amevaa sare zake za kazi. Huku kuna mama na mtoto ambae ameshikilia mtoto akiwa anapewa chanjo.

Lori ya kuvuta maji taka au exhauster iliyopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Lori hili lina chapa ya exhauster kwenye tangi lake kubwa la nyuma. Limeegeshwa kando ya barabara.

Hili ni eneo ya wazi ambapo tunaona jua linawaka, kuna kijana mmoja amesimama anaona nyumba ambayo imeboromoka na kushangaa.

Kundi la watu wanne wawili wakiwa wamevalia nguo nyeupe zinazofanana na zile za wataalamu wa afya. Mmoja ameketi, mwingine amesimama nyuma ya wataalamu. Wanaonekana wakishirikiana na au wakijadili kitu kwenye karatasi au kifaa.

Kuna mtu amelala chali juu ya kitanda cha uchunguzi ama matibabu, na mtaalamu wa afya amesimama karibu naye. Mtaalamu huyo amevalia koti jeupe la daktari, na anaonekana akifanya mazoezi wa goti la mtu aliyelala akishikila na kulipinda.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wameshika mtoto mchanga. Mwanamke anayevaa nguo zenye rangi mchanganyiko anaonekana akimshika mtoto. Mwanaume anayevaa shati ya buluu anaonekana akimwangalia mtoto.

Hili ni chengo ambalo Kuna huduma ambazo zinapeanwa za kimatibabu, Daktari anampea mtoto matibabu huku Kuna meza ambayo imetengenewa na mbao na Kuna kijisanduku lenye limeekelewa juu.

Ni chupa zenye ziko na dawa aina mbalimbali zikiwa na sindano ya kudunga wagonjwa ,kuna zingine ziko kwa chupa ya plastiki zingine ziko kwa chupa za glasii.

Mtaalamu wa afya anamhudumia mtoto mdogo ambaye amekaa kwenye kiti na mama yake, mtaalamu huyu amevalia koti jeupe akishikilia kitu, inaonekana kama sindano ama kifaa cha matibabu.

Barabara iliyo jaa maji mengi yanayo ashiria mafuriko. Gari jeupe linaonekana likipita kati kati ya maji haya na geti pamoja na majengo yanaonekana kwa umbali. Hali inaashiria hatari za mvua kubwa.

Daktari anaonekana kuwa anadhughulikia mgonjwa na kuangazia pande ya mdomo anayomulika. Daktari amevaa glavu ya buluu huku kioo ambacho anakitumia ni ya chuma na ni ya rangi ya pinki.

Bidhaa kadhaa za kifamasia au za kimatibabu zikiwa zimetawanyika juu ya uso mweupe, labda meza. Bidhaa hizo ni pamoja na visanduku kadhaa vya janja na nyeupe ambavyo vinaonekana kuwa na nembo ya mandishi.

Hapa inaonekana kuwa mama na mtoto wamo ndani ya chumba kimoja cha kimatibabu. Mama ameshikilia mtoto, nywele yake iko na rangi ya kahawia, huku mtoto amevalishwa kofia nyeupe.

Ndani ya chumba cha serikali au hosiptali, ambapo mgonjwa anapewa huduma na daktari ambaye amevalia glovu, miwani na ako na nywele nyeusi huku amevaa nguo ambayo ni buluu.

Kuna mtu aliyevaa kofia kinga ya buluu na barakoa nyeupe akiwa amekaa mbele ya meza au kaunta. Mtu huyo anaonekana akichunguza au kupanga bidhaa za dawa. Kuna chupa kadhaa za maji ya dawa zenye rangi nyeupe zikiwa zimepangwa kwa safu na pia kuna masanduku mengi ya dawa yaliyojaa.

Kuna mwanamke ameketi kwa kiti akipokea chanjo mikononi mwake. Mwanamke huyu amevaa nguo za rangi ya waridi na suruali yenye mistari ya rangi ya zambarau na nyeupe. Muuguzi ama mhudumu wa afya ambaye uso wake wa marekani amevalia shati la mikono refu.

Huyu ni mkulima ambaye ananyunyizia dawa mimea yake amebeba bomun nyuma ya bega yake nyeupe na kijani, amevaa glovu ya bluu huku mavazi yake ya kujikinga ni ya njano.

Hili ni jengo la kimatibabu ambao inapokea wagonjwa wa dharura. Tunaona watu ambao wamesimama huku wanaangalia vitanda vya wagonjwa vya dharura.

Aina mbali mbali za dawa na vifaa vya matibabu. Katika sehemu ya mbele kuna pakiti za vidonge au tembe baadhi zikiwa kwenye kahawia zingine za kijani. Nyuma ya kuna chupa mbali mbali za dawa za kubwa na rangi tofauti zikiwa bluu, kijani nyekundu na kadhalika.

Ni chombo la kutibu wagonjwa. Timu ya madaktari na wagonjwa. Huku madaktari wamevaa nguo za kitaalamu. Wamevaa barakoa, wako na glavu, wengine wakiwa na kofia ya nyeupe huku wengine wakingojea huduma.

Kuna mkulima amevalia kofia na nguo ndefu huku amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni. Dawa inatokea kwenye kifaa hicho na kuenea kwenye mimea iliyopaliliwa vizuri kwenye mistari.

Hawa ni watu wanne ambao wameadhiriwa na mafuriko. Wawili wanaenda huku wawili wengine wanakuja, huku wakiwa wameshikilia viatu zao mikononi. Mmoja ambao ameshikilia viatu ako na sweta nyekundu huku mwingine ako na shati ya kijani.

Hili ni jumba la kuifadhi dawa. Tunaona kuna mtu mmoja ambaye amevaa sare za kujikinga, amevaa glavu ya kulu huku akifungua dawa fulani.

Mwanaume amevaa koti jeupe, labda la daktari au mwanasayansi, na ana taa ya kichwani iliyowashwa. Anaonekana akichunguza kitu kidogo anachokishikilia mikononi mwake. Anaonekana makini sana. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama.

Ni chombo kilichojaa vitu. Vingine vikiwa vimemiminika vyekundu na vingine vikiwa na nembo. Vinaonekana kama vifaa vya maabara za sampuli za kimatibabu, labda damu au vipimo vingine.

Hii ni dawa ambayo imewekwa kwa uso fulani au meza, moja iko katika kijisanduku ambayo iko na nembo yellow fever vaccine huku zingine zenye ziko kwa chupa tano zote za plastiki zikiwa zimesimama kando ya kijisanduku.

Kuna watu wanne wakiwa wamesimama nje karibu na kituo cha kunawa mikono. Mmoja anaonekana akinawa mkono kwenye ndoo au chombo maalum cha kunawia mkono. Watu wengine watatu wamesimama foleni wakiwa wamevalia nguo za kawaida na mmoja wao amevaa barakoa.

Ni tangazo la dawa au suluhisho la maumivu ya kichwa likiwa na kichwa cha habari kinachosoma, Siha Headache Solution . Tangazo hili lina sehemu tatu za picha zinazoonyesha watu wakiwa na maumivu ya vichwa. Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kutomwa na kuumwa na kichwa, tatizo ya kizunguzungu cha mara kwa mara.

Wanaume wawili wamevalia sare za kazi zenye rangi ya buluu na kijani kibichi, wakikusanya taka kwenye dambo au eneo lenye uchafu mwingi. Wote wawili wameshika zana zinazofanana na makoleo au fyekeo , wakionekana wakifanya kazi ya kusafisha au taka hizo.

Kuna watu watatu ambao wamevalia shati nyeupe nyeupe kuashiria sare za kazi. Wakiwa wanapeana huduma fulani, ikiwemo ya afya.

Hili ni jumba lenye watu au kundi ya watu ambao wanapeana huduma fulani . Mbele tunaona mama anapewa huduma na daktari huku wakihesabu vidole.

Muuguzi Wa uduma ya afya akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine maalum ambalo kwa mabanio ( incubator) hosipitalini. Mtoto mdogo na Kuna vifaa vingine vya matibabu zinazo mzunguka.

Hii inaonekana kuwa ni mazingira ambayo imefurika na maji. Magari yanaonekana kukwama na wamekosa kutembea.

Kuna mwanaume aliye valia shati ya buluu akisimama karibu na tangazo yenye maneno what step, water transformation made easier . Nyuma yake kuna matangi makubwa mawili na ya kuhifadhi maji. Mwanaume huyu anaonekana mwenye furaha akiwa ameoshwa osha mkono wake wa kulia juu ya kushoto akiashiria juu ya tangazo.

Kuna chupa mbili za virutubisho vya afya. Chupa iliyo mbele na kubwa zaidi ni nyeupe na ina maandishi Pure calcium . Chupa nyingine iliyo nyuma na kule kidogo inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na lebo inafanana na mmea labda inazilea viungo vya asili.

Hili ni jumba la kimatibabu ambapo tunaona mama na mtoto. Mama ameshikilia mtoto akimchunguza chunguza huku akiwa na alama zilizochorwa kanda zenye rangi nyeupe. Huku mama amefunika nywele yake na amevaa shati nyeusi ikiwa na michirizi meupe.

Ni ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ni ya mazoezi. Kuna watu wawili, mmoja anafanyishwa mazoezi, mwingine ni kumchunguza. Kando kuna viti ya plastiki ya white .

Eneo lenye mafuriko ambapo maji imefurika barabara au njia kati ya mijengo miwili inayoonekana kwa mbali, mtoto mdogo aliyevaa fulana nyekundu na kaptura ya kahawia anatembea katikati maji haya, anaonekana akielekea moja ya mijengo.

Ni mdomo au chupa ambalo limewekwa juu ya uso ya nyekundu. Inawezekana kuwa hii ni dawa ambayo inatumiwa kama vile virutubisho. Iko na kifuniko nyeupe na kuna bango imeandikwa ngiri sunga.

Ni eneo lililoadhiriwa na maporomoko ya ardhi au mafuriko. Kuna udongo mingi matope, mabati na miti na mimea iliyoharibiwa. Miundo fulani labda nyumba au barabara zinaonekana ikifunikwa na kuharibiwa na maporomoko hayo.

Chupa mbili ndogo za dawa au chanjo zikiwa zimefungwa na vifuniko vya buluu. Kila chupa lina lebo nyeupe yenye maandishi ya kiingereza yanayo someka one single dose 0.5ml, measles ,mumps, rubella vaccine .

Daktari wa macho au mtaalam wa macho akimchunguza macho ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Daktari amevaa koti jeupe la hospitali na barakao na anatumia kifaa maalum cha kuchunguza macho. Mwanamke huyo anaketi akiegemeza kidefu chake kwenye sehemu ya kifaa hicho.

Mtu mzima anaonekana kuwa mzee anapokea sindano au chanjo begani. Mkono wa mtaalamu wa afya unaonekana kumshika bega la mtu huyo wakati akimpe sindano. Mtu huyo amevaa nguo ambayo inayowacha bega lake wazi. Nyuma kuna watu wengine wamesimama lakini hawako wazi sana.

Watu wawili wanaonekana kutoka eneo la kuchota maji au wanatoka ama wanaelekea kuenda kuchota maji huku wamebeba mitungi za maji, Moja anabeba mtoto akiwa na kibuyun ya njano.

Chupa tatu za virutubisho vya halisi au vitamini zikiwa zimepangwa kwa mstari wenye sehemu yenye mwanga. Chupa ya kwanza upande wa kushoto ni ya rangi ya buluu na ina lebo yenye maandishi Labour extension bone restore vitamin K2 . Chupa ya pili ni ya manjano na ina lebo imeandikwa Vitamin D .

Mama Mmoja amekaa chini akiwa ameshikilia mtoto wake anapewa dawa ya chanjo na mtalamu wa afya, mama amevalia barakoa huku mtalamu wa afya akiwa amevalia barakoa ya buluu.

Hili ni chumba ambacho linaonekana kuwa ni chumba cha kujifungua kwa wamama. Tunaona wasaidizi wawili madaktari ambao wamevaa neti na barakoa huku wakichunguza mtoto.

Kuna mtu ambaye ameelekea ukuta ya chooni akiwa ameshika kitu cha kujisaidia kutembea ikiwa ako na jeraha. Pia tunaona milango ya chooni zikiwa zimetengenezwa na mabati.

Bidhaa mbili zilifanana na chupa ndogo zikiwa zimelala chini, nyingine imesimama wima. Zikiwa zimewekwa juu ya karatasi iliyoandikwa Institute Pasteur . Karatasi hiyo anaweza kuona maelezo au lebo zinazohusiana na chanjo au dawa.

Watu wawili mmoja ni mwanamke mwingine mtaalam wa afya au mhudumu wakiwa wanamhudumia mtoto mchanga. Mwanamke mmoja anayevaa barakoa ya buluu na glavu nyeupe anashika mikono ya mtoto akionekana akimchunguza au kumpa matibabu.

Kuna watu wawili wako chumba fulani ya kiafya mtu moja anaonekana kuwa mgonjwa anahudumiwa akiwa amemulikwa mdomo yake ,daktarii ama mtaalamu wa kiafya akiwa amevalia glovu na nguo ya samawati.

Kuna mtu ambaye amevalia sare za kazi. Inawezekana kua ni mlinzi wa kituo fulani ananawa mkono kwa kutumia chombo cha kunawa mkono iliyo kua imetengenezwa na mnara.

Hapa ni ndani ya chumba kimoja ambacho kana kwamba ni ya wamama kujifungua. Kuna watu ambao wamevalia barakoa awa ni wataalamu wa afya.

Eneo la kliniki ya meno ambapo mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Kuna madaktari wawili wa meno, wakiwa wamevaa sare za hospitali. Barakoa na glavu. Daktari moja anaonekana akifanya matibabu mdomo mwa mgonjwa.

Rundo la viombo kadhaa viliyojazwa bidhaa mbalimbali, labda za kilimo dawa hizi likiwa limewekwa juu ya kuzo fulani kuna chupa ya rangi kijani kibichi, inayoenekana kuwa na maandishi SP na leo.

Kuna masanduku kadhaa madogo yenye rangi tofauti yaliyopangwa kwa safu mbili, masanduku haya yanaonekana kuwa vifunganishio ya bidhaa labda dawa au bidhaa za afya kutoka mandhari ya jumla ya afya.

Daktari au mtaalamu wa afya anapeana chanjo kwa mgonjwa. Mgonjwa ako na shati ya kijani kibichi huku wamevaa barakoa na nywele yake amenyewa huku daktari akiwa amevalia sare zake za kazi ya bluu ikiwa na mijirizi ya white kwa begani.

Chupa kadhaa za dawa na sindano, zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu isiyo kolea ,kuna chupa nyeupe kubwa nyuma ikionyesha mazingira ya kimatibabu au mahabara, chupa hili linaashiria matumizi ya kimatibabu labda chanjo au dawa.

Hapa ni ndani ya chumba kimoja cha kimatibabu. Huku tunaona watu wawili na mtoto. Mmoja ni daktari amevaa miwani, shati ya njano na barakoa ya bluu, huku mama mtoto ameshikilia mtoto akiwa amevalia barakoa ya bluu.

Hapa ni ndani ya soko ambapo wauzaji wamezingira bidhaa zao ili kupisha unyunyizaji wa dawa katika ndani ya soko yao huku mtu ambaye ameshika boho kwa mabeg akinyunyizia dawa.

Mkusanyiko wa chupa ndogondogo za kioo zilizojaa unga wa rangi ya kahawia au kijani kibichi. Chupa hizi zimepakiwa kwa karibu zikionyesha kuwa ni bidhaa zilizotengenezwa kwa wingi au zilizosubiri kusafirishwa zimepangwa juu ya uso unaofanana na kitambaa au meza.

Hawa ni watu wawili ambapo wanaonekana kunyunyusia dawa ya kuuwa wadudu au kungarisha viti na meza. Hawa watu wamevaa nguo zao za kujikinga.

Hili ni chupa la dawa ya kienyeji. Iko na kifuniko ya rangi nyeupe huku ikiwa na nembo imeandikwa na maandishi meupe muarubaini Herbal green name kilifi.

Hili ni chumba la kimatibabu ambapo tunaona kuna mtaalamu wa afya akiwa amevaa vazi lake za kazi huku mtoto akiwa ameketi anangojea ahudumiwe.

Daktari anachunguza mtoto ambaye imewekwa machine ya kisasa kwa mabano incubator, amevaa miwani huku ameweka kipima joto kwa shingo na amevalia shati ya nyeusi.

Hii ni chumba cha matibabu ambapo kuna wawili. Mtaalam wa kisayansi akikagua mgonjwa mkono, mtaalam amevalia shati ya pinki yenye iko na mikono mirefu huku amevaa miwani na sare yake ya kazi. Kwa mabano lab coat .

Hili ni jengo la hosiptali ambapo daktari anapea mgonjwa chanjo, daktari amevaa suti yake ya kifamasia na barakoa ya buluu, huku mgonjwa amevaa kofia nyeusi, barakoa nyeusi na shati yake ni ya rangi ya kahawia.